Hili ni bango la chama cha Jubilee. Limeandikwa mbele pamoja. Na kuna ndege ambaye amebeba matawi. Na ni mweusi, yumo kwenye circle nyekundu. Na chama hiki kina rangi nyeusi na nyekundu.

Hawa ni mawakili almaarufu advocate na wanaonekana kuwa wanaapishwa, wamesimama kando kando na picha ya chini yake wamesimama wengi, waliovaa mavazi yanayofanana na kofia zinazofanana kichwani.

Hili ni bango la The judiciary na linaonyesha kuwa kutakuwa na siku ya wananchi kuzungumza, tarehe thelathini na moja Januari Ijumaa mwaka wa elfu mbili ishirini na tano kutoka saa tano asubuhi na litafanyika kwenye korti zote Kenya mzima.

Watu hawa wanaonekana kuwa kwenye mahali ambapo panakaa kama ofisini, wengine wamesimama wawili, wanawake wawili na mmoja ameketi na mwanaume kando yake. Mbele ya wale walioketi, mmoja kuna kompyuta mbele yake. Wale ambao wamesimama, mmoja ametabasamu huku mwingine anaangalia karatasi.

Huyu ni aliyekuwa mkuu wa chama cha ODM Raila Odinga. Anaonekana kuwa anaendeleza kampeni fulani na watu wamemzingira. Mbele yake kuna mikrofoni mbili ya KTN News na ingine ya Citizen.

Huyu ni rais wa Kenya William Ruto, wakati ambapo alikuwa anaapishwa kwenye stadium ya kasarani. Kando yake ni bibi yake, na ameinua Biblia mkononi mwake.

Mtu huyu anaonekana kushangilia, amejifunga bendera ya Kenya kwenye shingo yake na nyingine ameishikilia kwenye mkono. Nyuma yake kuna watu ukumbini, ambao wameketi na wengine wamesimama.

Wachezaji wamesimama kwenye uwanja huku mmoja akiwa mbele yao akionekana akiongoza. Kando kando kuna wengine ambao wameketi na wanawa tazama . Kuta za huko kando kando ni nyekundu na kiwanja ni kijani.

Kundi la watu wakiwa kwenye mkutano au seminar . Wameketi, uwezekano mkubwa unahusiana na huduma za posta kwa kuzingatia nembo za posta na posta bei zinazoonekana nyuma. Mtu mmoja amesimama mbele akionekana kutoa mada au maelezo kwa hadhira iliyokaa na kusikiliza.

Chief Justice wa Kenya, Martha Koome anaonekana kusalimiana na mtu mmoja, hapa walikuwepo kwenye mikutano ya wakuu wa korti, watu wengine wanaonekana kando yao na kando yao kuna mwanamke ambaye ametabasamu, wote wanaonekana kuwa na tabasamu kwenye nyuso zao.

Wachezaji wa mpira wanaonekana wamevaa rangi ya machungwa na wanatoka kwenye kiwanja cha kucheza . Nyuma yao kunaonekana ukumbi wa watu wengi ambao wameketi huku wakiwatazama wakicheza.

Kwenye chumba hiki kunaonekana makaunta ambayo yameandikwa nambari na watu wameketi wakingoja kushughulikiwa huku wengine wakiwa wamesimama. Nyuma ya kaunta hizo kuna watu ambao wameketi na wengine wamesimama mbele ya kompyuta wakiwashughulikia hao wengine.

Umati mkubwa wa watu wanaoonekana kuwa mashabiki unaonekana kuwa kwenye ukumbi na wengi wao ni wanaume, inayodhihirisha kuwa mchezo huu labda ni wa football .

Kundi la wanaume ambao wengi wao wamevaa kofia za rangi ya machungwa. Wamesimama na mmoja wao anayeonekana kuongoza hajavaa kofia na mwingine nyuma yake amevaa kofia jeupe. Wamesimama nyuma ya jukwaa ambalo limeandikwa ODM. Hii inaonekana kama mkusanyiko wa kisiasa.

Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, anaonekana kuwa akiwa ameinua Bibilia juu, hii ni wakati ambapo alikuwa anaingia ofisini. Kando yake pia mkewe Margaret Kenyetta amesimama na anamwangalia na amevaa miwani. Pia kuna jaji ambaye anamwelekeza.

Hii inaonekana kuwa sherehe ya kisiasa ya chama cha PNU ambacho kimehitimu miaka kumi na mitano. Sherehe hiyo inaonekana kuongozwa na Raila Amolo Odinga, ambaye ameshikilia maikrofoni na anaonekana kuwaelekeza wenzake. Nyuma yao kuna jumba ambalo lina maandishi ya PNU kando yake.

Pipu hizi zinaonekana kuwa zimepita juu ya kile kinachoonekana kama mto au mtaro mahali ambapo maji hupita pale yanapofurika. Juu yake kuna seng'enge ambayo imegawa mahali hapo mara mbili.

Hii ni pasipoti ya Kenya iliyo wazi ikiwa na picha ya mtu na maelezo mbalimbali yaliyofichwa, huku baadhi ya maneno kama jina lake, Joshua, Black, Autistic na Government of Kenya yakionekana wazi.

Hawa ni mawakili na wamesimama nje ya Supreme Court Kenya. Anayewaongoza kuongea ni wakili Kalonzo Musyoka na wengine wengi wamemzunguka. Wanawake watatu wanaonekana mstari wa mbele na wanaume wengine wamesimama kwenye kando kando yake.

Gari hili kubwa linaonekana juu ya mchanga ambao unaonekana kuwa kama unaendelezwa mjengo mahali hapo. Mahali kwingine kumelimwa huku kwingine kuko juu na kunaonekana nyumba pale mbali na watu wakitembea.

Watu wanaoenakana wamebeba bendera ambalo limeandikwa Bandari Fans. Kuna wanawake na wanaume . Wengine wamesimama huku wengine wameketi. Wanaoenekana wakiwa wamefurahia sana wakishabikia mchezo.

Supreme Court ikiwa inaendelea na jaji mkuu Martha Koome ameketi katikati ya majaji wengine wawili, Kando kando yake, kuna bendera ya Kenya na bendera ya Supreme Court , Koti hii inashughulikia kutengeneza masharti yanayofuatwa na koti zingine ndogo ndogo.

Watu kadhaa kwenye picha. Baadhi yao wamesimama na wengine wameketi. Wanaume wawili wamevaa suti na mashati meupe wakiongea na mwanamke aliyeketi kwenye counter . Mwanamke huyo amevaa nguo nyeusi na hijabu nyeusi.

Msichana anaoenakana akiwa ameushikilia mpira ambao ni wa kikapu, akicheza na wenzake ambao wamevaa nguo za rangi nyekundu. Pale nyuma kunaonekana watu wengine wamekaa wakiutazama mchezo huo ukiendelea.

Shughuli zinaendelea ndani ya kituo cha huduma kinacholenga kubadilisha utoaji wa huduma za umma. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi kwenye kompyuta za mkononi na kompyuta za mezani huku wengine wakisimama na kuingiliana katika eneo hilo. Kibandiko chenye maandishi transforming public service delivery kimo kwenye ukuta ukisisitiza lengo la kituo hicho.

Hili ni dawati la mbele la huduma kwenye ofisi ya Huduma Kenya. Linaonekana watu wamevaa masare yenye mashati meupe ambayo yana mikono na collar nyekundu na mwingine amevaa leupe na collar ya buluu na skati nyeusi. Amesimama mbele. Mmoja wao amesimama mbele ya kompyuta ambayo imo juu ya dawati hilo.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wanaonekana wamevaa shati za rangi ya kijani. Wanatembea mbele ya, kando ya na wengine wako ndani na juu ya gari ambalo lina safiri kando yao.

Jaji mkuu Martha Koome anaonekana kuwa anaongelesha umati, mbele yake kuna kuna kipaza sauti, amevalia miwani na kwenye shingo yake kuna bangili ambayo ni ya rangi ya manjano, pia nguo yake ina rangi ya manjano. Nyuma yake kuna kitu ambacho kimeandikwa the justice .

Hizi ni pasipoti mbili za nchi ya Kenya, ya zamani na ya kielektroniki ya jumuia ya Afrika mashariki, yenye rangi ya buluu iliyokoza ambayo pia inajulikana kama pasipoti ya kielektoniki ya kibayometriki. Pasipoti hizi mbili zinatolewa na serikali ya Kenya.

Ni ofisi ya immigration pale ambapo pasipoti huchukuliwa, pale juu kumeonyeshwa nambari ya nne na ndani ya ofisi hiyo kunaonekana mwanamume mmoja ambaye amesimama huku mwingine amesimama nje kwenye kioo na anaonekana kumwongelesha yule ambaye yuko ndani.

Huu ni umati wa watu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za michezo zenye rangi ya buluu na nyeupe wakishangilia kwa shauku. Wanaonekana kuwa mashabiki wenye tukio la mchezo na baadhi yao wakiwa wameinua mikono juu wakishika vitu kama vuvuzela na kuonyesha hisia na furaha zao na msisimko.

Hii ni ndani ya ofisi au kituo cha huduma kwa wateja ambapo kuna watu kadhaa wakiwa kazini na wengine wamesimama. Mwanamke mmoja amevaa sare ya shati jeupe na sketi nyeusi amesimama mbele huku akionekana kuvaa barakoa. Nyuma yake kuna wafanyikazi wengine wakiwa wamekaa kwenye dawati zenye kompyuta na vifaa vingine vya ofisi. Pia kuna puto za kijani zilizoning'inia juu yao.

Picha la watu watatu wanaoonekana kuwa mashabiki wakiwa wamevalia jezi nyekundu, zenye nembo ya Vagio Atlantic na Kooga. Mwanaume aliye katikati ana rangi usoni na miwani ya jua, huku mwanamke wa upande wa kulia akiwa amevaa kofia lenye mapambano na kitamaduni. Wote watatu wanatabasamu na wanaonekana kufurahia tukio, pengine la michezo kutokana na mavazi na mazingira.

Aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta anaonekana akisalimiana na mwenzake, huku askari wake amesimama nyuma yake. Huu unaonekana kuwa mkutano wa kisiasa, kutokana na jinsi ambavyo watu wamejiwakilisha.

Umati wa watu unaoonekana kuwa na shauku kubwa pengine kwenye tukio la michezo au mkutano mkubwa. Mbele kabisa kuna mwanamke anayeonekana kwenye furaha na msisimuko, akiwa ameinuwa mikono yake juu na mdomo wazi akishangilia huku amevaa miwani ya jua na shati lenye neno Kenya. Wengine nyuma yake pia wanaonekana kushangilia na kushiriki katika shamrashamra hizo.

Mtu huyu anaonekana akiwa amevalia mwigo wa kofia ambazo zilitumika wakati wa kampeni wa kura na kofia hizo zimeandikwa, Kura kwa Moi kutoka chama cha KANU na zimechorwa jogoo katikati.